Hapa kuna mfumo wa hydrophonic Farming ambayo ni njia ya kukua mimea bila udongo kwa kutumia ufumbuzi wa maji yenye viturubisho. Mfumo huu mara nyingi hutumiwa kukuza boga, mimea na mimea ya mapambo.

Hiki ni kilimo cha haidroponiki ambapo mimea hupandwa bila udongo kwa kutumia suluhisho la maji yenye virutubisho. Mbinu hii inaruhusu ukuaji wa haraka ya mimea na matumizi bora ya maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone huko shambani. Mfumo huu umeundwa ili kupunguza upotevu wa maji kwa kupunguza uvukizi na mtiririko wa maji na pia unaweza kutoa virutubisho moja kwa moja kwa mimea.

Shamba lina mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia bomba kubwa katikati ya hio shamba. Mifumo hii hutumiwa kwa kawaida katika kilimo ili kusambaza maji kwa ufanisi katika nyanja zote.

Kuna shamba ambalo limepandwa miche mingi mingi, kwenye udongo na inamwagiliwa maji kutoka bomba kama kwenye umwagiliaji wa matone.

Umwagiliaji wa mifereji ni mbinu ya umwagiliaji juu ya ardhi ambapo maji huwekwa kwenye shamba kupitia njia ndogo ndogo ya ardhi. Njia hii ni nzuri sana kwa mazao kama miwa ambayo yanahitaji kiasi kikubwa cha maji kwa ukuaji bora.

Hii ni mfumo wa umwagiliaji wa maji unaoitwa microjet irrigation . Aina hii ya umwagiliaji inafaa kwa kutoa maji kwa mazao yenye mahitaji ya chini ya maji. Mfumo huu umeundwa kupeleka maji moja kwa moja kwenye eneo la mzizi ya mimea kupunguza upotevu wa maji kupitia uvukizi na mtiririko.